Mgomba wa ndizi ambao imezungukwa na ndizi ambazo zingine ni ndogo. Chini yake kuna nyasi na zote zina rangi ya kijani, juu yake kuna waya inapita hapa.